Ni mchana mbingu ni samawati msikiti kubwa yenye rangi nyeupe na nyekundu kando kuna hema, ndani yake watu waliovaa kanzu nyeupe na kofia kichwani.

Ni mchana, kando ya barabara kuna miti minene, gari lililoegezwa chini yazo, barabarani kuna tuktuk na roli linalopita lenye...

Mawingu ni meupe, mengine meusi. Mbali kuna magorofa, miti, na baharini kuna feri lenye rangi samawati na juu nyeupe. Ndani kuna watu wamesimama, mmoja amevalia rinda nyeupe.

Ni mchana, mawingu ni meupe, jua inawaka. Kuna msikiti lenye rangi nyeupe na samawati chini. Kuna mtu anatembea, nyaya za stima zapita juu.

Juu kuna jua, mbali zaidi kuna maji na majumba makuu yaliyo na rangi nyeupe, mengine samawati.

Karatasi limeandikwa courses offered degree courses, Bachelor in Arts Islamic Studies, Bachelor in Arts in Teaching, Diploma and Certificate Courses.

Mbali kuna miti, juu kuna mawingu meupe. Kuna jumba lenye rangi nyeupe, lango kuu nyeusi lina maneno, The Church of Christ of Latter Day Saints.

Juu mawingu ni meusi mengine ni meupe, mashua baharini liko na watu wanadada wawili wamesimama ndani ya bahari Wana.

Jivu samawati kuna roli barabarani yenye konteina ya nyekundu na kichwa nyeupe. Kando kuna mimea.

...Wingu samawati, mbali zaidi kuna miti mirefu na mifu𝑝i, wanawake watatu wamebeba mitungi juu ya kichwa na kujifunga leso leupe kiunoni.

Ni mchana mbingu ni samawati mawingu ni meupe, feri tatu ziko baharini juu ni ya rangi nyeupe na chini ni samawati ziko baharini.

Kuna watu watatu, nyuma yao kuna bendera nne yenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na pia kijani. Mmoja kati yao amevalia.

Ni mchana, mawingu ni meupe, bingu ni samawati. Kuna miti mikubwa, kando ya manyumba, na ziko.

Ni mchana, kuna watu watatu. Mmoja ameketi, amevalia shati nyeupe na kuvalia barakoa samawati. Aliyesimama kando yake amevalia barakoa nyeusi.

Ni jioni mbali zaidi kuna mawingu mieusi, mbingu samawati, baharini kuna maji, kando kuna jiwe kubwa.

Ni mchana, mbali zaidi kuna miti, kuna feri tatu baharini. Moja kati yazo imebeba magari na watu.

Ni mchana, mbali zaidi kuna mlima na nyumba ya ghorofa. Barabarani kuna magari na watu wanaotembea kuna neno, Hotel.

Watu wanaabiri ndege. Ni mchana. Juu kuna mawingu na mbingu ni la rangi samawati. Mmoja wao akona kipara na amevalia mkoba.

Juu mbingu ni samawati mawingu meupe, kuna jengo lililoandikwa, The Coast Academy na rangi ya samawati.

Kuna watu kadhaa, mmoja ameketi, amevalia shati nyeupe na kusuka nywele, mmoja wa walio simama amevalia suti na kuna maandishi, INFORMATION DESK, HUDUMA KENYA.

Ni mchana. Watu wengi wameabiri ferry wanashuka. Kuna maneno MV LIKONI imeandikwa kwa rangi nyeupe na kwingine.

Ni mchana mtu mmoja ameweza kusimama juu ya mchanga mweupe, maji kando na mbali zaidi kuna mashua na juu kuna mawingu.

Kuna watu watatu nyuma yao kuna bendera nne, mmoja ameshikilia Biblia mbele yake kuna kipaza sauti.

Mtu ambaye ni mwanamume amesimama kando ya bahari juu ya mchanga mweupe ni mchana amevalia shanga na kitambaa ya bluu na kujifunga kiunoni ya nyekundu.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe. Kuna miti mirefu mingine mifupi. Majani, yamejaa juu. Kuna kidimbwi cha maji, kuna manyumba yenye matawi.

Mbingu lenye samawati. Mawingu nyeupe. Wanaume watatu na ndege iliyosimama juu ya lami.

Ni mchana kuna watu wawili wameshika kitabu nyekundu, mmoja kati yao amevaa suti nyeusi na tai na saa mkononi kichwani amenyoa mwengine.

Kuna watu wawili wameketi kichwani wamejifunga, mmoja kati yao amevalia macho nne na kanzu nyeupe nyuma yao kuna watu kadhaa mmoja kati yao amesimama.

Ni mchana juu bingu ni samawati, mawingu ni meupe, nyaya za stima zinapita, kuna miti na magari yaliyoegezwa kando ya barabara.

Ni mchana mbali zaidi kuna mlima juu mawingu ni meusi mengine ni meupe. Kwenye reli garimoshi linapita kuna mawe na mchana kando yake.

Juu mbingu ni samawati, mawingu ni meupe, mbali zaidi kuna miti mirefu na kuna lori lililobeba mizigo kuna mtu kando yake amevalia shati nyeupe na samawati.

Mawingu ni meupe kuna miti minene mengine miebemba nyuma kuna jumba lenye madirisha kitanda ni mweupe.

Juu, mbingu ni samawati, mawingu ni meupe. Lori lenye rangi ya samawati na nyeupe limesimama mbele ya watu wawili, mmoja kati yao amevalia.

Mbali zaidi kuna miti mirefu ingine mifupi, nyasi kwenye sakafu, kuna lori nyeupe na ndege imesimama, watu wanatembea mmoja amebeba mkoba kwenye mkono ni mchana

Aongeze sauti tafadhali haskikii.

Watu wawili wamesimama, kuna lami, lori lililobeba container mbili limesimama, kikingi kirefu kenye rangi nyeupe na nyekundu, mawingu ni meupe.

Ni mchana. Juu mawingu ni meupe. Chini kuna miti mirefu, mengine fupi. Kuna manyumba. Kuna lami na mbali zaidi.

Ni ufuoni. Mbali zaidi kuna mawingu meupe. Mbingu ni samawati, bahari, mtu kando ya mchanga mweupe. Kando kuna miti mirefu.

Kuna watu wawili. Mmoja kati yao amevalia suti nyeusi, tai ya samawati na madoa nyeupe, shati nyeupe na kunyoa kichwani.

Kuna watu wanne. Wawili wamevalia shati nyeusi, barakoa, na machonne. Kichwani wameshuka, mbele yao kuna kompyuta. Wawili wengine wakona shati nyeupe...

Ni mchana hekaluni. Kuna mchongo wa ndovu nje, pia kuna mti. Kuna maandishi yaliyoandikwa yasemayo, Bashri Swamiyirianan.

Ni mchana, kuna nyaya za stima zapita juu msikitini, kuna watu wamesimama, mmoja kati yao ana kanzu nyeupe, kichwani kofia, maandishi kwa juu.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna lango kuu nyeupe. Kuna mtu mmoja amekalia pikipiki na kuvalia kofia kichwani. Barabarani na mbali zaidi kuna miti mirefu.

Watu wameketi, wengine wamesimama. Mmoja kati yao amevaa shati nyeupe, kofia kichwani, karatasi mbele yake na meza. Pia wameketi kwenye kiti.

Ni ndani ya jumba, mwanamme amiketi chini. Ana barakoa ya samawati. Shati ni nyeupe, nyuma yake kuna maneno, anaweza pata huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.

Juu mawingu ni meupe. Kuna miti mirefu nyembamba. Ua ni kijani kibichi. Nyasi na barabara inalopita. Pale chini kuna taa.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti. Karibu, kuna feri mbili baharini yenye rangi samawati na juu nyeupe. Mbingu ni samawati. Mawingu ni meupe.

Ni mchana, jua limewaka. Ndani ya hema nyeupe, kuna watu. Mmoja amesimama, ana barakoa samawati, shati nyeupe, amesuka nywele. Mwingine amenyoa nywele ameketi.

Juu, mawingu ni meupe, mbingu ni samawati. Mbali zaidi, kuna mlima mkubwa. Barabara liko na lori mbili zinazopita na vikingi viwili.

Kuna wanaume kwa wanawake kwenye picha mmoja anaonekana kusimama mwengine ameweza kushikilia mtoto na anaangalia kamera pande hii, pengine anaangalia mbele.

Ni mchana. Baharini kuna mashua mbili. Watu wamekalia ndani, wengine wamesimama. Mchanga ni mweupe na mbingu ni buluu. Kando kuna mimea.

Kuna watu mbele ya wengine ambao wameketi chini na kuna spika kubwa mbele, televisheni kubwa na mabendera yaliyowekwa juu.

Ni mchana, kuna ndege kwa lami, lenyewe limechorwa na rangi chungwa. Pia kuna lori, na pia magari kwa umbali. Kuna watu watatu.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna jumba lenye ghorofa na miti kando yake. Kuna watu wamesimama kushikilia glasi mkononi, mmoja kati yao amevaa kofia nyeupe.

Juu, mawingu ni meupe, jua limewaka, mbingu ni samawati. Kuna msikiti mweupe, juu yake kuna rangi ya kijani. Mtu ameketi kando yake, amejifunga.

Kuna watu wengi wengine wamesimama waliobaki wameketi wengi wao wamevaa barakoa. Meza imetandikwa kitambaa ya rangi ya kijani.

Kuna mashua baharini ya rangi nyeupe, ni mchana kuna miti mikonde na yanamatawi nyuma kuna mimea.

Mbali zaidi kuna miti, juu mawingu ni meupe, mbingu ni samawati, kando kuna jumba nyeupe kuna mashua kadhaa baharini na pia.

Ni mchana, mbali kuna milima, juu kuna mawingu na ndege mbele. Kuna watu waliosimama kando na pia kuna lami.

Ni mchana mbali zaidi kuna jumba nyeupe, kuna miti mirefu mengine fupi, miembemba na minene.

Kuna bao Liberia lililoandikwa from 1900 to 2200 follows back..

Kuna watu kadhaa. Wawili wameketi; mmoja kati yao amevalia miwani na nguo refu, saa mkononi. Kwa waliosimama, mmoja amevalia suti, mwingine shati nyeupe.

Ni mchana, juu mbingu ni ya rangi samawati na ndege nyeupe. Watu waenda kwenye ndege wengine wamesimama.

Juu kuna mawingu meupe, baharini kuna meli mbili zilizo na rangi samawati chini na juu rangi nyeupe ndani baharini.

Ni mchana. Barabarani kuna tukutuku linalopita lenye rangi ya chungwa. Mti mkubwa pia yenye majani ya kijani na maneno, Stanbic Bank yako kwenye jumba kubwa. Watu wanapita chini yake.

Ni msikitini. Kuna watu wameketi. Mmoja amesimama. Amevalia kofia, machonne, na kanzu nyeupe. Mmoja wa walioketi ana shati.

Kuna watu wengi, wanaume na wanawake. Wengine wamevalia shati nyekundu yenye neno CDF mbele, wengine wamenyoa.

Ni mchana, nyuma kuna picha na watu wameshikilia bendera, wamesimama na kuinua mikono juu, mmoja kati yao amevalia shati nyeupe, mwengine ana suti na tai nyekundu.

Ni mchana, mbali zaidi, mbingu ni samawati. Mawingu ni meupe. Chini kuna vumbi. Upepo linapiga. Mashua mbili ziko kando ya maji.

Ni mchana. Kuna watu wawili, mmoja mwanamke aliyevalia sketi nyeupe, mwingine mwanamume amejifunga leso ya samawati shingoni.

Ni mchana, juu mawingu ni nyeupe, mbingu samawati, waislamu waonekana msikitini.

Wanaume kwa wanawake mmoja wao amevalia shati nyeupe yenye neno, Kenya ako na kofia kichwani na amesuka nywele.

Ukuta ni nyeupe una neno, Exit Male Muslim Prayer Room. Lililo na maandishi ni meupe, na kuna mchoro wa mtu amepiga magoti.

Ni mchana watu wako hekaluni wengine wanawake kwa waume mmoja kati yao amenyoa amevalia shati nyeupe.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti yenye rangi ya rangi ya kijani. Baharini mna mashua mbili. Watu wanatembea wawili kati yao wamebeba mikoba mgongoni.

Ni mchana mbali zaidi kuna miti na majumba, baharini kuna feri tatu moja katiyazo ina rangi samawati chini na juu nyeupe, mawingu.

Kuna watu wengi. Mmoja kati yao ana nywele kubwa, amevalia miwani na bendera. Mkononi mwake, ameshikilia bendera na kupanua mdomo wazi.

Juu kuna nyaya za stima zipitazo, kando kuna majumba makubwa ya ghorofa. chini kuna magari yaliyoegezwa kando ya barabara na mbali zaidi tunapata mwanamke.

Ni mchana, 𝑗uu, mawingu ni meupe, mbingu samawati. Kuna hema nyeupe, watu kadhaa wamesimama ; wanawake kwa waume ambao wamevalia 𝑙𝑒𝑠𝑜.

Ni ndani ya jumba, kuna watu wamesimama mmoja amejishika kiuno na kuvalia macho nne, mwingine ana barakoa kwenye shingo na viatu vieupe.

Ni mchana. Mbingu ni buluu. Kuna maji baharini. Ndani yake kuna mashua mbili na kando yake kuna mimea yaliyo...

Ni mchana. Juu bingu ni samawati. Kuna maneno, Kenya Airways Welcomes You To Mombasa. Mabati ni nyekundu na nyasi yaliyomea.

Kuna watu watatu, wawili wameketi. Mmoja kati yao amevalia shati nyeupe yenye nyekundu shingoni na mikononi amevalia saa, amesuka nywele. Aliyesimama, ako na shati.

Ni usiku magari yamewasha mataa yanapita barabarani moja nyeusi imeegezwa kando watu kadhaa wamesimama mmoja kati yao amevaa shati nyeupe na kofia nyeupe.

Ni mchana, kuna kidibwi ya maji, mchanga ni mweupe mbali zaidi kuna jumba lenye mabati ya samawati, lingine makuti.

Ni mchana, mbingu ni samawati kuna jumba mzee chini wanaume wawili wameketi kuna mitungi na kuna maduka mawili.

Juu mawingu ni meupe, mbingu ni samawati. Bahari liko kando ya miti mirefu, ingine mifupi, mikonde na mipana. Nyasi limeukifunikiwa na kivuli ya miti.

Mawingu ni meupe. Baharini kuna meli mbili. Moja iko karibu na rangi ya samawati chini na juu nyeupe.

Watu wameketi chini. Wengine wamevalia miwani. Mmoja kati yao amesimama na kushika chupa la maji na shati lake limeandikwa Kenya airways.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti mirefu, mingine mifupi. Kuna ndege ambalo limesimama. Watu kando yake mmoja kati yao amebeba mkoba mgongoni. Kuna gari la miguu manne.

Ni mchana, mbali zaidi kuna miti mirefu yenye matawi na mawingu juu, mbingu samawati na maji inayopita, mti pia kando zaidi mna kivuli.

Ni mchana. Watu wameketi, baadhi yao ni wanaume. Mmoja wao amevalia kofia na shati ya samawati, anaandika karatasi iliyowekwa juu ya meza.

Ni jioni baharini, mchanga ni nyeupe. Miti ni mirefu, nyingine mifupi, mtu anakimbia. Amevalia kaptura na shati samawati.

Kuna miti yenye mizizi mirefu yaliyotokea mchangani . Matawi yake lenye rangi ya kijani. Mbali zaidi kuna majumba ya makuti pia kuna mawe mbele.

Ni mchana watu wako ndani ya jumba wamepiga magoti wote pia wamevalia kanzu na kichwani wanakofia wanaangalia pande moja.

Ni mchana. Juu kuna mawingu nyeupe, mbingu samawati. Kuna hekalu lenye maneno New Dwarikadham Temple . Kuna lango kuu nyeusi. Kuna miti kando kando na gari.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna bahari ya rangi ya samawati. Juu kuna mawingu na mbingu ni ya rangi buluu. Kuna miti na nyasi.

Mawingu ni meupe, mbingu samawati, mbali zaidi kuna miti mirefu na mifupi nyasi ndege iliyosimama na dirisha.

Juu mbingu ni samawati, feri mbili zimesimama na zina rangi ya samawati chini, juu nyeupe. Watu wanatoka ndani yazo. Bahari liko huko nyuma.

Juu mawingu ni meupe mbingu samawati. Daraja linapita juu ya mto na liko na lami kando kuna miti na mimea.

Ni mchana, kuna barabara na unyevunyevu wa maji, na maandishi yasemayo Diani Reef Go Kenya, yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati kwa.

Maneno yaliyoandikwa na kiislamu na pia maneno yaliyoandikwa na kizungu yasemayo, Embedded In Corol Stone Is This Year 1700, Page of Holly Quran From Surah.

Ni mchana mbingu ni samawati mbali zaidi kuna miti mirefu na mifupi, kuna ndege ambalo limesimama, kuna watu mmoja kati yao amekalia gari la magurudumu manne.

Juu mawingu ni meupe mbingu ni samawati feri la samawati limesimama baharini watu wamekalia boda boda wengine wamesimama, kuna gari ferini.

Kuna bendera juu ya jumba hili lililopakwa rangi nyeupe na vitambaa nyekundu tatu na mbili ya rangi kijani yaliyoandikwa kwa maneno ya kiislamu.

Ni mchana. Juu, bingu ni samawati. Mawingu ni meupe na watu wengi wameketi chini. Wengine wamesimama uwanjani. Kuna bendera na pia kiwanja ni cha nyasi.

Ni mchana kuna jua. Kuna bango lililo na maneno, Kraph Memorial Museum Rabai Open Daily 8.00Am to 6.00Pm, na kuna miti kando ya barabara.

Ni mchana uwa, lenye bango la kijani na maneno meupe yasemayo, Seventh Day Adventist Church Kizingo. Nyuma yake kuna kanisa kubwa.

Mawingu yameunda imeanza kutoa matita. Miti mirefu imesimama kando ya barabara. Gari inapita na majumba kando kando.

Ni mchana. Juu mbingu ni samawati. Kuna miti mirefu, mengine mifupi. Kuna majumba na nyasi. Kuna neno ,The Mosque of Jesus Christ Son Of Mary.

Ni mchana. Juu bingu ni samawati. Mawingu ni nyeupe. Kuna watu kadhaa. Mmoja ameinama na shati ya kijani.

Ni mchana. Juu, mbingu ni samawati, mawingu ni meupe, Kuna watu wamesimama, wengine wamekalia ngamia. Baharini, kuna mashua moja. Mchanga ni nyeupe.

Kuna watu wawili, mwanamke aliyevaa kofia yenye rangi nyekundu na shati lenye rangi hilo hio, sketi lenye rangi nyeusi na mwanaume mwenye kipara amevalia macho nne na shati nyeupe.

Ni mchana. Kuna watu wameketi mbali zaidi. Wengine wamesimama uwanjani wenye nyasi. Mmoja anapiga makofi. Mwengine anaangalia mwenzake na kumkumbatia.

Ni mchana juu mawingu ni meupe, mengine meusi, mbingu ni samawati. Baharini kuna mashua mbili, moja iko na rangi nyekundu chini, juu nyeupe, nyingine samawati na nyeupe. Mtu ako ndani amevalia shati nyekundu.

Ni mchana, mbingu ni samawati. Mbali zaidi kuna milima yenye mimea, kuna miti mifupi na mirefu yenye mizizi yaliyotokea mchangani, na bahari.

Ni mchana kuna wazungu wengi wawili wanapigana picha wengine wanatembea, kuna dirisha kubwa na mbali zaidi kuna miti na ndege.

Ni mchana, kuna maji, juu yake, kuna mashua mbili, watu wako ndani, wengine wameketi, wengine wawili wamesimama. Mbali zaidi, kuna majumba.

Ni mchana, kivuli ya miti iko barabarani na pia tukutuku. Kuna watu wanatembea, mmoja kati yao amevalia mkoba mgongoni.

Ni mchana. Mbali zaidi, kuna nyumba yenye mabati ya makuti. Kuna miti, na miti mirefu, na mtu amesimama na kofia nyekundu, leso sama...

Kwenye sala kuna wanaume wengi ambao wamevalia kanzu nyeupe na kofia nyeupe. Mbali kuna jumba, na lango kuu, na gari.

Ni mchana, kuna watu wengi walioketi wengine wawili wamesimama mbele yao. Mmoja kati yao amevalia suti nyeusi.

Ni juu mbali zaidi kuna bahari yenye maji ya samawati na nyeupe, mchanga mweupe kando yake miti yenye rangi ya kijani ipo mwisho na majumba.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe, kuna miti mirefu, mingine mifupi, nyasi kando, mchanga ni mweupe, kuna majumba mbali na...

Bango limeandikwa, ACK Mombasa Memorial Cathedral, 7 a.m English Service, 9 a.m Swahili Service, 11 a.m English Service.

Ni msikitini kuna wale ambao wameketi wengine wawili wamesimama mmoja ako na kanzu nyeupe juu amevalia kichwani kofia. Kuna leso lililoandikwa Ye Ubinafsi.

Kuna watu watatu, wawili wamesimama. Mmoja kati yao ameinama na amevalia suti na tai na shati nyeupe. Aliyeketi amesuka.

Mbali zaidi kuna jua linalotua, mawingu ni meusi kuna milima na bahari kwa umbali majumba makubwa lenye gorofa yamesimama mabati ni ya samawati.

Ni 𝑚𝑐ℎ𝑎𝑛𝑎, juu mbingu ni samawati, mawingu ni 𝑚𝑒𝑢𝑝𝑒, kuna 𝑚𝑠𝑖𝑘𝑖𝑡𝑖, nyuma yake ni mti 𝑚𝑟𝑒𝑓𝑢, ingine fupi, gari la moshi linapita kwenye reli.

Mtu mmoja mwanamke amesimama na kushika maikrofoni kwenye mdomo amevalia kanzu nyeupe kichwani amejifunga maneno, Major Sponsors, Doctor Audi, yako nyuma yake.

Ni mchana mbali zaidi, kuna jumba nyeupe na miti mirefu, kuna gari barabarani, watu wanne wamesimama kando pande Moja na mmoja pande nyingine amevalia shati nyekundu.

Ni mchana. Juu kuna mawingu. Kando kuna mawe makubwa yaliyomea mimea juu. Kando yake pia kuna miti. Kuna uwanja wa voliboli mbele yake. Mchanga ni mweupe.

Ni jioni mawingu ni meusi, mbingu samawati, kuna mashua mbili. Watu wameketi mmoja amesimama, mwingine ana kofia na mwengine amesuka.

Ni mchana juu mawingu ni nyeupe mbingu samawati mbali zaidi kuna majumba ya gorofa kuna watu wamesimama mmoja kati yao.

Ni mchana. Kuna ferry mbili zilzo na rangi samawati chini na juu ni nyeupe. Zimebeba watu na zimesimama baharini. Juu mbingu samawati.

Kuna wanawake watatu, ambao wamevalia shati nyeupe na nyekundu mwishoni. Mmoja wao amevalia macho nne mbele yake, kuna kompyuta.

Ni ndani ya jumba, kuna watu wanne wamesimama mmoja wao amevaa suti nyeusi na shati nyeupe na nyekundu mwingine ana shati peke ake wa tano ameketi chini ameshika kompyuta.

Ni mchana, juu kuna mawingu meupe, mbingu ni samawati kuna bango mbili lenye maneno, Miritini Weighbridge U-Turn Underpass Nairobi City A8. Kwenye lami magari yanapita.

Ni mchana, mbingu ni samawati kuna meli baharini watu wako ndani wengine wako nje wamevalia kinyasa.

Ni mchana kuna nyaya za stima zapita juu, mbingu ni samawati, mawingu ni meupe, kuna msikiti wenye rangi juu na chini kando yake kuna miti kuna watu wanapita barabarani.

Ni mchana. Mbingu ni ya rangi ya samawati na majumba kuu kuu ambayo ni meupe. Kuna gari barabarani yaliyoandikwa maneno, 'World, who's the Boss Now?'

Kuna manyumba yenye makuti, miti mirefu, mingine mifupi, kuna zingine mipana, nyingine konde, kuna nyasi na barabara.

Ni mchana, nyayo za stima zapita juu, vigingi pia vimesimama. Kando majumba yamepakwa rangi nyeupe. Watu wanapita, lango kuu nyeusi, maua yako kando.

Kuna watu wamesimama nyuma yao kuna jumba kubwa, mmoja kati yao amevalia nguo nyeusi na macho nne, amesuka mwengine ana suti tai na mshipi.

Ni mchana. Juu mawingu ni meupe, mbingu samawati. Kuna kanisa lenye misalaba miwili milango yenye bao. Watu wamevaa barakoa, mmoja kati yao anarinda samawati.

Kuna meli mbili, ambazo zimepakwa rangi ya rangi nyeupe juu, chini rangi ya buluu ambayo zinaelea juu ya bahari. Ni mchana pia.

Kuna watu watatu. Mmoja kati yao anaangalia kamera. Amevalia shati nyekundu. Nyuma yao kuna mmea. Mbele yao kuna viti.

Ni mchana mashabiki waonekana kutazama mchezo, wanaume wa rangi ya kijani wacheza uwanjani na wengine wa rangi nyingine.

Mbali zaidi kuna miti, ni mchana hema nyeupe watu wengi wamesimama mmoja kati yao ako juu na amevalia kofia nyeusi.

Ni mchana kuna watu kando ya bahari mmoja wao ni mwanamke mwingine anatembeza ngamia. Kuna maji na pia mbingu ni buluu.

Kuna watu wameketi. Wamevalia barakoa. Mmoja kati yao ako na kofia kichwani na shati lenye kijani kibichi. Wawili wanacheza mpira uwanjani.

Juu, mawingu ni meupe. Mbingu ni samawati. Kuna bango lenye maneno, National Museums of Kenya, Where Heritage Lives On, Rabai Cultural Landscape, Cradle of Christianity in.

Kuna watu walio mbele ya kamera mmoja amevalia shati nyeupe mwengine amevalia macho nne na mwenye amevalia kaptura.

Ni mchana juu mawingu ni meupe, mbingu ni samawati kuna miti mirefu mingine mifupi, kuna watu wenye mavazi nyeupe wako barabarani wamebeba mabendera.

Ni mchana nyayo za stima zapita juu ya jumba kubwa mbele yake kuna magari na lami na miti kadhaa ambazo...

Ni mchana, mawingu ni meupe, mbingu samawati. Watu wamesimama wengine kuketi, mmoja kati yao ana fulana lililoandikwa Kenya nyuma, mwengine shati ya kijani na kofia

Ni mchana juu mbingu ni samawati miti mirefu mengine mafupi mengine membamba mengine nene ziko. Maua kando ya nyumba.

Kuna daraja juu yake kuna reli ambalo liko na garimoshi inayopita. Juu mawingu ni meupe na mbingu ni samawati.

Ni mchana. Juu bingu ni samawati. Mawingu ni meupe. Mbali zaidi kuna miti. Baharini kuna mashua kadhaa. Moja ni nyeupe na kando ina rangi ya samawati na nyekundu.

Ni mchana. Mbingu ni samawati, mawingu ni meupe. Mbali zaidi kuna pikipiki limeegezwa. Kuna nyasi, watu wameinama ndani ya hema lenye maneno, Kenya Red Cross.

Juu bingu samawati, mawingu ni meupe. Mbali zaidi kuna miti. Ndege limesimama, kando yake kuna wanaume watatu waliobeba mikoba mgongoni.

Mwanamke ako nyuma ya kipaza sauti nyuma yake kuna bendera mbili ameinua bibilia na amesuka.

Ni kanisani. Kuna watu kadhaa wameketi. Mmoja kati yao amevalia shati nyeupe. Mwingine amesimama na kuvalia suruali ya samawati. Juu, maneno Mavuno Church Mamboleo, Karibu Name of the Fearless.

Kuna maneno Albaseera Islamic Academy, ilekewu redefined. Arabic and Secular. Roles out entrance exam forms registrar your child for 2022/2023 session.

Ni mchana, kuna mto mpana na mrefu kando kuna mimea na miti. Daraja lapita juu yake na pia mbali zaidi kuna milima.

Juu kuna jua, mbingu ni samawati, kuna mawingu. Kuna jumba lenye rangi nyeupe, kando yake kuna mimea yenye ya kijani, kuna barabara linalopita.

Ni mchana, nyaya za stima zapita juu. Mbali zaidi kuna majumba, kando kuna miti na kuna watu wanapita waliovaa mavazi nyeupe na kubeba bendera juu.

Ni mchana, juu, bingu ni samawati, mawingu, ni meupe. Kuna jumba, juu yake, ina maandishi, Manda Airport na watu wamesimama, mwingine amevalia mkoba.

Mbali zaidi kuna miti, majumba mirefu yenye ghorofa juu mawingu ni meupe bingu ni samawati baharin, kuna mashua ambayo yamesimama yenye rangi samawati.

Mbali zaidi kuna majumba na miti mirefu, juu mbingu ni samawati baharini mna feri mbili ya rangi ya samawati na juu.

Ni mchana. Kuna mwanamke aliyevalia miwani, mkono wake umechorwa na hina michoro. Na kvuli chaonekana kwenye kifua chake.

Mbingu samawati, mawingu ni meupe mbali zaidi kuna milima, karibu kuna nyasi na mimea, barabarani kuna lori linalopita na vigingi vya stima vimesimama katikati.

Kuna mashua iliyobeba watu, wanawake kwa waume, mmoja wao amevalia shati nyeupe, mwengine kofia nyekundu.

Ni mchana kuonekana majumba mbali yaliyo pakwa rangi ya samawati na nyeupe, mwanaume mmoja amevalia barakoa na anatembea. Mwanamke ameketi na kupika samosa.

Juu mawingu ni meupe. Mbingu ni samawati. Mchanga ni mweupe. Kuna miti mirefu mingine mifupi. Jumba leupe limesimama.

Ni mchana, kuna miti mingi, nyasi na mimea kando kando. Makaburi ni mingi na misalaba pia. Juu mbingu ni samawati.

Ni mchana, mawingu ni meupe. Mbali zaidi kuna bahari na kando yake kuna mchanga mweupe. Kuna bango lenye maneno, Copacabana Beach Bar and Restaurant lenye mchoro wa kinywaji na...

Ni mchana juu mawingu ni meupe, mbingu ni samawati na mtu amesimama mbele ya ndege lenye rangi ya chungwa na nyeupe kwenye madirisha imesimama kwa lami.

Ni kanisani. Mbele kabisa mna msalaba mkubwa na mwingine mdogo. Kuna michoro kwenye dirisha na vioo. Pia kuna ume walionyoa nywele zao na wanawake waliosuka.

Mbali zaidi kuna miti mirefu. Kwenye lango kuu una maneno, Shiv Temple Mombasa Nyali, Hindu Union, Gombeshwar Mahadev.

Juu, mawingu ni meupe, mbingu samawati. Kuna gari lililo barabarani, nyasi imemea kando na ndege 𝑙𝑖mesimama limeandikwa neno Tecℎno.

Mawingu ni nyeupe, ni jioni, kuna mtu amesiama juu ya mchanga mweupe, kando kuna bahari, pande nyingine kuna miti mirefi na ingine mifupi.

Ni mchana mbali zaidi kuna miti, juu mawingu nyeupe, watu walio chini ya kivuli lililoandikwa Millicent Omanga, Mama Miradi. Mtoto pia ako.

Juu mbingu ni samawati, kuna mawingu meusi ambamo miyale ya jua yanapita mengine ni meupe, baharini kuna mashua moja na mtu mmoja ndani yake.

Ni mchana, Mbali zaidi, gari nyeupe limesimama. Kuna miti mirefu yenye matawi mengi. Watu wako barabarani, wamebeba vibango vyenye maneno PNU, Kazi Iendelee. Mwanaume mmoja amevaa fulana nyeusi, kofia kichwani.

Ni mchana. Kuna msikiti kwa umbali yenye rangi nyeupe na kijani kibichi. Karibu, kuna miti mirefu, mingine mifupi. Sakafu ina vumbi.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe, mto mpana inapita, daraja refu yenye lami iko juu ya maji, kando kuna miti.

Kuna jiwe kubwa, mbele ya mlima ndogo. Juu yake, kuna mimea ya rangi ya kijani. Ni mchana. Mzungu mmoja ako mbele. Mchanga ni mweupe.

Ni mchana, kuna hekalu kubwa lililo kando. Maneno, Coast Forex yako pale. Watu kadhaa wanatembea. Gari lililo barabarani lapita.

Kuna watu watano, wanne wameketi, wawili kati yao wamevaa shati nyekundu na kumuangalia aliyesimama ambaye amevaa suti.

Ni mchana. Mawingu meupe yako juu, mbingu ni samawati, vikingi vya stima vimesimama, na maandishi yasemayo, Voi Primary School yameandikwa.

Ni jumba kuu lenye maneno, The Supreme Court Of Kenya. Kando yake kuna, SCC Blog. The Supreme Court Of Kenya LGBTQ+ Community have the Right to Freedom of Association which includes the right to form an Association of any kind.

Ni mchana. Mawingu ni meupe, ingine meusi. Baharini kuna feri lenye rangi samawati. Limebeba watu. Mbali zaidi kuna miti.

Ni mchana. Kando ya barabara nyasi imemea. Kuna mikoba yaliyowekwa juu ya jumba. Vinyago kadhaa yamevalishwa manguo. Kuna kioo cha gari.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe, mbingu ni nyeusi. Kuna majumba la gorofa, mengine yasiyo. Kuna gari limeegezwa kando ya barabara.

Ni mchana hekaluni, watu wanne wamesimama mmoja kati yao amevalia kanzu nyeupe na kofia kichwani mwingine amevalia longi.

Ni mchana. Kuna halaiki ya watu. Wengine wamevalia shati ya kijani, wengine shati nyeupe na wengine shati nyekundu. Mmoja kati yao ameshikilia kitu kichwani na kuvalia kofia lenye maneno KDF.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti mirefu, mingine fupi. Zina majani mengi. Watu wanasimama wengine wawili kuketi. Wamevalia shati ya machungwa.

Wanacheza, mmoja amevalia shati nyeusi, saa mkononi, kofia kichwani, miwani na mwengine amevalia shati nyeupe yenye neno Kenya.

Kuna halaiki ya watu ambao wamevalia kofia lenye rangi ya 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔𝑤𝑎, mmoja wao amevalia shati ya rangi ile ile kuna microfoni mbele ya mmoja wao aliyevaa tai.

Huu kuna mawingu meupe. Wingu samawati. Ndege limo kwa barabara. Mwanaume mmoja mbele yake amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi.

Ni jioni. Mbali zaidi kuna mawingu meusi. Mbingu ni samawati. Kuna miti kando kando ya bahari na mchanga. Kuna mzee mmoja ameshikilia mbwa. Amevaa kofia nyeusi, shati nyeupe.

Ni mchana, mbali zaidi kuna miti mirefu karibu moja konde watu wameketi mmoja kati yao amevalia shati nyeupe na suti nyeusi, ameshika kalamu na anaandika kwenye karatasi.

Mwingine mweupe mwingine mwingine konde mwingine pana kuna vipi kama wazi na nyeupe mbali kuna kijana anazungumza.

Ni mchana juu mawingu ni meupe mengine ni meusi chini barabarani kuna ndege nyeupe na samawati kuna watu wamesimama mmoja amevaa surali nyekundu.

Kuna feri mbili ni mchana ziko juu ya bahari mbali zaidi kuna majumba makuu ya gorofa. Miti pia yako kando ya barabara yaliyo na gari.

Ni jioni. Jua latua. Mawingu ni meusi. Ferry limesimama. Watu wanashuka. Liko na rangi ya samawati chini. Juu rangi nyeupe.

Ndani ya mji, kuna majengo makubwa mawili mbele yake kuna miti, ndani ya bahari kuna meli yenye rangi ya samawati chini na juu rangi nyeupe.

Ni mchana. Juu bingu ni samawati. Feri mbili ziko baharini lenye samawati. Ziko zimesimama juu ya maji.

Ni mchana, watu wameketi kwenye kivuli, mmoja kati yao ana shati nyeupe, kofia kichwani, ameshika kalamu mkononi, anaandika kwenye karatasi. Mmoja amesimama na shati.

Kwa umbali, kuna jumba kubwa. Magari yameegeshwa kando ya barabara. Ni mchana, maduka yako kando ya barabara. Nyaya za stima ziko juu.

Kuna watu wanaotazama pande moja. Mmoja kati yao amevalia shati lenye maandishi Tusker na kuchorwa ndovu kifuani. Amevalia kofia.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna miti, karibu kuna watu. Wanawake waliojifunga vitu kiunoni na kujichora. Kuna wanaume pia waliojichora na kujifunga kanga kiunoni yenye rangi nyeusi, nyeupe, na nyekundu.

Ni mchana. Kivuli cha watu niko chini. Mmoja kati yao amevalia shati nyeupe, na tai, na mshipi, na suruali nyeusi, na kuvalia miwani.

Ni mchana kanisa liko lenye rangi nyeupe na buluu kandokando na madirisha na pia msalaba mbele yake.

Ni mchana kando kuna nyasi na taa na mbele kuna bango lenye maneno, Guidelines of Proper Interaction with Sea Turtles Call us TurtleWatch Never Walk Infront of a Nesting Turtle.

Ni mchana kuna majumba makuu kando kando, barabarani mna tukutuku yanayopita na juu kuna nyaya za stima zinazopita.

Ni mchana, majumba na maduka yako kando kando barabarani, magari yanapita, watu wanatembea. Mmoja wao ni mwanamke ameekelea mzigo kichwani, mwingine ni mwanaume.

Ni mchana juu mawingu ni meupe mengine meusi mbingu samawati. Baharini kuna mashua moja. Watu wamesimama kando ya maji mchanga ni mweupe.

Ni usiku watu watatu wako barabarani na magari yanapita. Juu kuna mataa na kando kabisa kuna kichwa cha ndege.

Ni mchana kando kuna miti na pande nyingine kuna bahari juu yake kuna feri yenye rangi samawati chini na juu nyeupe.

Ni mchana. Kuna nyaya ya stima yapitayo juu, mbali zaidi kuna mabasi matatu, moja yao iliyoandikwa neno, Cool. Na kwenye lami kuna gari lenye maguu matatu inapita.

Ni mchana, juu nyaya za stima zapita, watu watembea, mmoja amevalia buibui nyeusi mwingine buibui ya samawati na mkoba mgongoni.

Juu, mbingu ni samawati, upepo inasukuma miti pande moja. Kuna mingine mirefu, mingine mifupi. Nyaya za stima zapita juu, mbali zaidi kuna majumba. Kando ya barabara, kuna gari nyeusi lililochorwa vibonzo.

Kuna kanisa lililo na mabati mekundu na maandishi yameandikwa mbele. Nyasi imemea. Kuna kikingi la stima. Mbali zaidi kuna miti mirefu. Karibu kuna mti mkubwa.

Ni mchana, juu kuna mawingu. Mbali zaidi kuna miti na ndege iliyosimama barabarani, kumechorwa rangi nyeupe na buluu.

Ni mchana juu mawingu ni meupe, kando kuna miti na majumba kuu kuu msikiti pia. Mbali zaidi kuna basi linalopita na magari yaliyoegezwa kando ya barabara.

Kuna watu kadhaa walioketi, wawili wamesimama. Mmoja kati yao amevalia shati nyeupe na suruali nyeupe.

Mbali zaidi kuna mawingu meupe mbingu ya samawati kando ya bahari samawati kuna mchanga mweupe na miti ya kijani majumba.

Ni mchana na watu wako kandi ya gari moshi wanapita wakiwa wamebeba mikoba. Kando pia kuna askari aliyevaa kofia na shati nyeupe na tai.

Watu wanaabiri ndege kati yao kuna wanaume na wanawake, wengi wamebeba mikoba mmoja wao anaonekana kucheka kwa umbali na ni mchana pia.

Ni ndani ya jumba watu wameketi mmoja kati yao anashati samawati, wengine wamesimama wanasuti nyeusi shati nyeupe na nyekundu walio wengine wako na kompyuta mbele yao.

Ni kanisani watu wamesimama wengine wameinua mikono juu mmoja kati yao anashati nyeupe wengine rinda na pia na maneno Mombasa.

Ni mchana. Mbali zaidi kuna jumba la gorofa lenye rangi nyeupe. Juu kuna mawingu na mbingu ni samawati. Kuna gari lenye maandishi, Nipsey Definitely KAS.

Ni ndani ya jumba, kuna wanawake wameketi mmoja wao ana buibui nyeupe na kanzu nyeusi ameshikilia kalamu anaandika kwenye karatasi kuna kompyuta mbele yao.

Ni mchana:jua limewaka. Kuna gari lenye miguu tatu barabarani, ukuta na pia miti ambayo yanaonekana kijani. Mbali kabisa kuna gari mbili.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe kuna mashua baharini mchanga kando ni nyeupe na...

Kuna watu, kadhaa, watatu wameketi, ambao wamevalia shati nyeupe, barakoa za samawati, kompyuta mbele yao, maneno Huduma Kenya yako ukutani.

Ni mchana. Kuna jumba la matope lenye makuti. Kuna kuni kando yake pia kuku anayetembea na miti kandokando.

Mchana, kando ya gari moshi, kuna miti mizuri, nyingine mizuri. Upande mwingine kuna nyati na reli ambalo ni barabara yake.

Mwanamke ameketi chini amevaa miwani, suti, nyuma yake kuna bendera ya Kenya na picha iliyowekwa ukutani.

Kuna garimoshi linalopita, chini kuna nyasi, mbali zaidi kuna majumba makubwa, juu mbingu ni samawati mawingu ni meusi.

Ni mchana mbingu ni samawati, mawingu ni meupe kuna feri tatu zinazokaribia baharini, kuna watu na magari wamesimama mmoja kati yao ana shati nyeupe.

Juu mbingu ni nyeupe. Karibu kuna miti mirefu, nyingine mifupi. Baharini kuna mashua mbili zinazopita. Ndani yazo kuna watu.

Mawingu ni meupe nani nafikiri tano unamea na miti ya kijani na jito mimi unayopuliza.

Ni mchana, juu mbingu ni samawati na kuna mawingu kwenye reli kuna gari moshi linalopita, mtu mmoja amesimama kando ya reli.

Ni mchana, bingu ni samawati na miti mbali, na manyumba ni makuti. Watu wameketi, wengine wamesimama, wamejifunga leso lenye.

Ni jioni. Mawingu ni meupe, mbali zaidi kuna miti na majumba refurefu ya ghorofa. Baharini kuna feri yenye rangi samawati na nyeupe juu. Kuna watu wamesimama, mmoja kati yao ana kanzu nyeupe.

Ni kanisani. Mmoja ameketi na kuvalia kitu kichwani. Nyuma yao kuna msalaba kadhaa. Mwengine ameinamisha kichwa na kuvalia shati ya samawati.

Ni mchana kuna magari nje ya hekalu pia kuna mti. Juu hekaluni kuna msalaba pia kandokando kuna magari.

Kuna watu. Kati yao mmoja ameweza kuketi chini. Kuna maji mingi ya bahari ya rangi ya buluu. Pia, kuna meli baharini ya rangi ya buluu moja, nyingine rangi nyeupe.

Mbali zaidi kuna miti mrefu, mengine ni fupi. Mbingu ni samawati. Mawingu ni meupe. Kuna mashua lililosimama mchangani. Mtu mmoja amesimama na shati nyeupe.

Ni mchana mchanga umekauka, kuna watu wameketi wana shati nyeusi, shanga shingoni na kichwani wana kofia nyekundu, mbali zaidi kuna watu wamesimama.

Ni mchana juu mawingu ni meupe mbingu ni samawati kuna nyaya za stima kuna saa na pia miti na majumba yenye gorofa na nyasi na barabarani